Timu ya walemavu inayojulikana na Paralympic ikicheza mchezoni ugani. Timu moja ikiwa imevalia jesi la rangi ya samawati na kaptura nyeupe ingine ikiwa imevalia kaptura nyeupe wakicheza boli.

Ubao wenye maandishi ya Aa, Bb,Cc,Dd,Ee, Ff, Gg . Maandishi chini yake inasema Be happy .

Mwanaume mmoja akihutubia watu akiwa amevalia suti lake la rangi ya samawati na maua kifuani nyeupe nyuma yake kuna bango ambalo linasema KISE CONFERENCE THEME EMPOWERMPENT AND ENGAGEMENT IN TENTIAL OF CHILDREN WITH ABILITIES KICD doctors of hearing .

Bango hili limeekwa ukutani, lenye maandishi haya, water is life, every drop counts, be safe. Sources of water, ocean, lakes, sea. What are the main uses of water, domestic use, drinking, cleaning ,for plants and animal consumption, transport, recreation .

Hapa ni picha ya mwanaume mmoja ambaye amevalia shati yenye maandishi Kenya ya kusafisha, majina yake ni Wesley Kimathi Sang, nationality ni Kenyan, date of birth march 1994, sport para athletics, event;1500G46, disability right hand and disability .

Mbele ya tangi nyeusi ambaye imeekwa juu ya mawe kuna bango ambalo linasema fire assembly point, chini yake kuna nyasi ambazo zimenyeuka na zingine zime kauka na huko nyuma kunakaa kuna barabara na maua ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi na mengine yakiwa ya samawati.

Bango hili limeekwa ukutani kwenye notice maandishi haya, Waste Management in Schools and our Neighbours, reduce, revive, recycle. where does waste come from? Types of waste, cideral waste, non cideral waste .

Mlango wenye rangi ya kahawia, ambao umefungwa juu yake kuna rangi nyeusi imepakwa, chini yake kuna karatasi limedondolewandondolewa yenye maandishi wear mask all times , bango lenye kwenye mlango linasema chemistry and biology lab .

Mchezaji mmoja wa kuruka viunzi na mchanga aliyevalia nguo nyeusi, kaptura ya rangi ya kijivu akijaribu kuruka. Kando yake kuna nguo zimewekwa juu ya nyasi ya uwanja ambao umepakwa rangi nyeusi, kijani kibichi, nyekundu na nyeupe. Chini yake kuna jina lake: Samson Otuka. Nationality: Kenyan dae of birth: Aprili 13 1999. sports: athletics

Yenye rangi nyeupe ikiwa imewekelewa vitabu vya Longhorn Publishers Computer Science Grade seven zikiwa juu yake na faili ya rangi ya manjano ambayo imewekelewa juu, chini yake kunaonekana nyaya za umeme zikiwa chini, na kiti nyeupe ikiwa chini ya meza hii.

Daftari liko juu ya dawati, dawati chini yake Kiti sakafu rangi nyekundu Ubao wa rangi nyekundu kando yake kuna karatasi kubwa iko juu ya dawati na rura na penseli zikiwepo pale.

Kitabu chenye rangi ya samawi ambacho kimechorwa watoto watatu ambao wanatabasamu wakiwa wametoa meno yao nje. Jarida hili lina maandishi haya: health, safety na manners hitherto .

Mti mrefu ulio mbele ya darasa kuu. Maua yamepandwa na nyasi ya rangi ya kijani kibichi. Lango hilo kuu limefunguliwa. Nyuma yake kunaonekana miti mingine mirefu na nyumba ya ghorofa ambayo imepakwa mabati yake rangi nyekundu.

Wanariadha wa Kenya wakiongozwa na captain Ferdinand Omanyala kwenye mashindano ya mwaka jana ya olimpiki kule Paris, wakiwa wamevaa jezi zao rasmi nyekundu na kaptura zao za rangi nyeusi, wa kwanza akiwa amebeba bendera ya Kenya yenye rangi nyeusi nyeupe nyeusi nyeupe na rangi ya kijani kibichi.

Madaftari ya kusoma yakiwa juu ya meza nyeupe, yakiwa yameekelewa kiwango cha juu yakiwa na jarada la rangi nyekundu, yenye maandishi ya rangi ya kijani na pichani kunaonekana kuna watoto ambao wanakimbia mmoja akiwa na kuni na kuna kondoo na mbuzi wanaonekana, maandishi yenye jarada hili yanasema Ayubu M ashakani na John Habwe.

Vitabu viwili, Jalada la kitabu cha juu, kina maandishi haya Longhorn computer science, learners book grade 7 . Pichani kuna komputa na mkono mmoja umevalia glavu ukionyeshana jinsi komputa inafanya. Chini yake kuna nembo ya Longhorn.

Wanariadha wawili ambao wanakimbia wakiwa na kaptura nyeusi, mmoja akiwa amevalia shati nyeupe na shati ya kijani. Chini yake majina yao yakiwa Samwel Mutai na Kipchumba. Nationality : Disemba 1 1989. Sports : Para-athletics ; disability: visually impaired .

Wanaume wawili ambao wamevalia kofia zao rasmi wakiwa na baiskeli, wakiwa wamevalia shati zao za rangi nyeupe yenye michirizi mieusi na rangi kijani kibichi na nyekundu na kaptura zao zikiwa rangi nyeusi yenye michirizi nyeupe na miekundu na kijani kibichi yenye maandishi Kenya, kando yake wanaonekana kutembea pahali mimea mingi iko.

Bango liko kwenye ukuta wenye umepakwa rangi nyeupe yenye maandishi Mm , NA na, Oo. PA pa, ZA za, RA ra October, November, December. List, Homework 24 february 2025. List 8 far for .

Wachezaji wa timu ya boxing ya kenya ya bara paralimpiki yenye walemavu wakipiga picha na aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike sonko, nyuma yao kuna watu ambao wanawasaidia katika mazoezi wakiwa wamesimama wakitazama wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyekundu yenye michirizi ya rangi ya kijani kibichi na mieusi mmoja tu kavalia nguo nyeupe imeandikwa neno kenya.

Ubao wenye rula na maandishi hayo, Ijumaa February 2025. Swali herufi ndogo hutamkika, a, b, h, d, e, f, g, j, k, l, m.

Timu kubwa ya olimpiki iliyoshiriki mwaka uliopita makala ya Tokyo ikiwa imevalia nguo zao rasmi nyekundu viatu vyeupe zenye michirizi ya rangi ya manjano wengine wakiwa wamevalia wheelchair wakieleka huko kutambulishwa rasmi kwenye michuano hiyo ya dunia nzima.

Wachezaji wawili wa timu ya paralimpiki ya walemavu wakicheza boli wao wote wakiwa wamevalia kaputura za rangi nyeupe na shati ya rangi ya kijani nanmwingine ya rangi ya nyekundu, nyuma yake kukiwa na ukuta ambao haujapakwa rangi na miti yenye matawi ya kijani.

Kompyuta nne za rangi nyeusi zikiwa zimekaa juu ya meza ya rangi nyeupe. Ukuta wenyewe nakuna ubao ambao ni wa rangi nyeupe. Viti ambazo ziko chini ya meza hizo zikiwa ni za rangi nyeupe. Hata waya za stima zinaonekana zikiwa chini ya meza.

Miti ni refu ambayo iko na majani mingi ya rangi ya kijani kibichi, kuna mlingoti mrefu wa bendera ambao uko na rangi nyeupe angani mawingu yametanda yakiwa rangi nyeupe na rangi ya samawati ambayo imekolea kote angani.

Jumba kubwa hili lenye mabati ya rangi nyekundu, dirisha zikiwa zimewekwa zote, milango ambayo pamoja imefunguliwa, mbele yake kuna nyasi ya kijani kibichi ambayo inaonekana, kiti cheupe kimewekwa nje ya jumba hili ambalo linatarajiwa kufunguliwa ili kuanza rasmi kwa matumizi yake.

Darasa hili lenye viti zaidi ya ishirini, madirisha makubwa, ukuta umepakwa rangi nyeupe, mwangaza ukiwa ndani. Sakafuni kumewekwa taili ya rangi nyekundu. Viti hivi vimewekwa chuma ambayo imepakwa rangi nyeusi.

Jalada lenye maandishi haya; mtaala umeangazia uimilisi nyota ya Kiswahili pili kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili, kuna wanaume wawili waliopanda juu ya punda jini yake kuna maadishi JKF Jomo Kenyatta Foundation.

Bango lenye limeekwa ukutani lenye maneno haya, in our school, we obey the rules, you work as a team, we respect each other, we chase our dreams, we do health competition, we follow instructions, we obey our teachers, we keep time, we say little things, please, thank you,i am sorry, forgive me, God bless you, we never give up, we are a family .

Kijana mmoja wa kuruka viunzi kavalia shati ya rangi nyeupe yenye chirizi nyeupe akiwa akiruka viunzi na kuanguka chini vumbini. Kando kunaonekana nyasi na uwanja ambao umepakwa rangi ya kijani kibichi nyekundu, nyeupe na nyeusi kisha na maana ni Nyayo Stadium.

Mlango kuu ambao umepakwa rangi nyekundu ukiwa na bango umeandikwa grade 1c teacher Agnes welcome kando ukuta uko na rangi nyeupe na juu yake kunaonekana giza totoro ambao limetanda nje ya mlango hiyo.

Kuna kompyuta mbili mezani, kuna vitabu zaidi ya vitatu, pia kuna kigondi ambacho kiko mezani cha kufinya. Kutani kumepakwa rangi nyeupe pepepe na meza iko ni rangi nyeupi.

Makaratasi ya mtihani ambayo yamesahihishwa mengine hayajasahihishwa yameekelewa juu ya madaftari. Madaftari hayo ni ya rangi ya kahawia na kuna viti ambavyo vimepakwa chuma zao rangi nyeusi, sakafu yenyewe ikiwa ya rangi nyekundu, madirisha yakiwa yamefunguliwa na mwangaza kuingia ndani diposa wanafunzi waweze kuona vizuri.

Wachezaji wa Paralympiki, ambao ni wachezaji wa kenya, wakiwa rasmi kwenye jezi zao wakiwa na kaptura ya rangi ya kijani, na soksi ya rangi ya kijani, wakiwa na shati za rangi nyekundu zenye maandishi, Kenya. Nyuma yake ikionekana miti, mirefu yenye majani ya kijani na milingoti ambayo imezunguka uwanja huo, na taa zikiwa nyuma.

Wakimbiaji wawili wa nchini Kenya, mmoja akiwa hana uwezo wa kuona, ameshikiwa mkono na mmoja, ambaye amevalia rangi ya manjano, ambayo imeandikwa Rio 2016, Nissan, na huyu mwenye mkimbiaji mwenye haoni ni Nissan Koech Rio 2016, alama ya kusahisha.

Vijana wawili ambao ni walemavu wakiwa wamesimama kando ya mmoja aliyekua sawa akiwa amevalia suruali yake ya rangi nyeusi na shati lake la rangi nyekundu lenye michirizi mweupe, nyuma yake kuna viti vya rangi ya kijani kibichi na vyekundu na chuma ambazo zimepakwa rangi nyeupe.

Karatasi la mtihani lenye mama na katabira ikiwa na maandishi haya, kumi ondoa tano, nne ondoa nne, tatu ongeza tatu ,nne ongeza nne tano ondoa tano, pili ongeza nane, tatu ongeza nne, Saba ongeza moja.

Ghorofa ya majumba wawili mbele yake ikiwa ni maua ya rangi ya zambarau, na majani ya kijani kibichi yakiwa yametawala mbele ya nyumba hilo milango ya rangi nyekundu, tatu inaonekana na shuma za rangi nyeusi.